Mwanamke akiwa anapanda ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wa darasa ambalo ni shule za awali kukiwa na midoli iliyochorwa kwenye kuta za jengo hilo.

Kitabu kilichochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, ambacho kinatumika kufundishia kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kikiwa na picha ambazo zinazomsaidia mwanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya njano pamoja na zambarau.

Chumba kikubwa cha bweni cha wanafunzi wa shule ya sekondari, ambacho kinavitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, vikiunganishwa kitanda cha juu na chini kukiwa na magodoro yaliyoandikwa vizuri kwa mashuka safi.

Walimu wa shule ya sekondari akiwa anafundisha somo la kemia kwa kuchanganya kemikali mbalimbali zilizopo katika chupa, ambazo zipo juu ya meza zenye rangi tofautitofauti.

Maabara ya kisasa inayotumika na wanafunzi wa shule ya sekondari, ambao hufanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi; kukiwa na meza refu zilizo na mabomba katikati, pia kuna stuli kwa ajili ya kukalia.

Shule ya sekondari ikiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo linatumika kama madarasa, lenye bati la rangi ya bluu kukiwa na sehemu kubwa ya uwazi mbele ya madarasa hayo, ambayo hutumika kwa ajili ya makutano ya wanafunzi.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya darasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma paa likiwa la rangi ya kijani na nyasi fupi zilizoizunguka majengo hayo, pia kukiwa na uzio uliotengenezwa kwa fito na wavu ambapo kumeanikwa sare za shule.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mtihani wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho kinatumika kwa ajili ya kufanyia mtihani, ambapo wanafunzi waliovaa sare kila mmoja akiwa ameketi kwenye dawati lake akijibu maswali mbalimbali yaliopo katika mtihani waliopewa.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi kila mtu katika dawati lake, ambapo wamevaa sare za masweta mekundu mashati meupe na suruali au sketi za blue, wakiwa wanafanya mitihani.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika na wanafunzi wa vyuo kwaajili ya kujisomea, vikiwa na sehemu maalumu zilizotengenezwa ambazo kila mmoja hukaa na kujisomea mwenyewe kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha Wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati katika darasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na madirisha makubwa yaliyo tengenezwa kwa vioo; Wanafunzi hao wakiwa na madaftari na kalamu wakiandika kile wanachofundishwa.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo waliokaa katika mpangilio wa nusu duara, ambapo kuna meza iliyo na vitu mbalimbali kama vile: madaftari, kalamu, pamoja na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo.

Vijana wa kike na wa kiume wa chuo wakiwa wameketi wengine wamesimama, wakiwa wanafanya majadiliano mbali mbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, pia kukiwa na madaftari na kalamu na nyaya za umeme.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi ndani ya darasa kubwa kila mmoja akiwa anamsikiliza kwa makini, wengine wakiandika kile anachofundisha kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ambavyo wanamsikiliza kwa umakini, wengine wakiwa wanaandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, mezani kukiwa na simu janja na madaftari wanayotumia kuandikia na mwalimu anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kutoa somo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi na nyekundu, wakiwa wanafurahi, wakirusha kofia juu kumaanisha kuwa wamehitimu masomo yao ya chuo.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika darasa lenye mwanga wa kutosha kutokana na kuwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani, wakitumia madaftari na kalamu kuandika kile wanachojifunza.

Wanafunzi wawili wa kike wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, pamoja na kupimia umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta ya mezani. Kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye kompyuta hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu lililong'olewa vioo na milango likiwa ndani ya karakana kubwa.